Hapa ni shuleni na katika shule hili ubaoni kuna swali moja na linauliza hivi. Samweli alijibu Mungu aje wakati Mungu alikua anamuita?. Swali hili liliandikwa siku ya jumatatu tarehe ishirini nne mwaka wa elfu mbili ishirini na tano.

Hapa ni shuleni na katika shule hii kuna vitu aina mbalimbali zinazotumika kwa watoto wadogo kuchezea. Shule hii inaonekana kuwa ya watoto wa chekechea kwa maana iko na vitu za watoto wadogo sana wa umri wa chekechea.

Eneo hili ni shuleni. Kuna jumba la ghorofa lililo na ghorofa mbili juu na kuna madarasa ambayo wanafunzi wanatumia kusoma ama kusomeshwa ama kupewa huduma za masomo na walimu.

Hivi ni vifaa vya watoto wachanga wa chekechea wanazochezea shuleni. Kunaonekana kuwa ni shuleni ambapo kuna wanafunzi wadogo wa miaka ya chini sana ndio mahali wanachezea na inakaa kuwa kuna mchanga na nyasi kidogo kidogo.

Hapa ni shuleni na katika ukuta huu kuna mchoro wa vitu vingi sana. Kuna ndovu, samaki na vitu vinginevyo. Kando ya ukuta huu kuna maua yaliyopandwa na kufyekwa vizuri sana na ni ya rangi kijani.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa darasa la pili wanaotumia kusoma ama kusomeshwa na walimu wao. Kitabu hiki kinahusu usalama, afya na adabu njema. Kitabu hiki kimewekwa juu ya dawati au meza.

Hapa ni shuleni ndani la darasa, kuna madawati mengi na kuna viti ambapo wanafunzi wanapoketi na kutumia madawati hayo kusoma na mwalimu pia anafunza wanafunzi katika darasa hili na kuna ubao wa mbele.

Hapa ni ofisini mwa mwalimu, juu ya meza kuna vitabu vingi vya somo la tarakilishi. Vitabu hivi vinatumika kufunzwa somo la tarakilishi kwa wanafunzi na kuna kiti cha mwalimu anachokalia kando ya meza, iliyo na vitabu hivi.

Hiki ni kitabu cha Kiswahili cha darasa la pili. Kitabu hiki kinasaidia wanafunzi kusoma mwalimu aweze kusomesha watoto . Katika jalada la kitabu hiki kuna wanaume wawili ambao wanaendesha farasi .

Hapa ni darasani. Sana sana inaonekana kuwa ni shule ya sekondari. Hapa ndipo huduma za masomo hutolewa. Kuna viti na meza zinazosaidia wanafunzi kuketi ama kuandika ama kusoma wakati wanaendelea kupata huduma hizi za masomo.

Hiki ni kitabu cha watoto au wanafunzi ambacho wanatumia ili kusomeshwa au kufundishwa na walimu wao. Kuna picha kadhaa nne ambazo ziko hapa na ni kuhusu sarufi yaani matumizi ya hiki na hivi.

Hapa ni darasani, pahali ambapo wanafunzi wanasoma au walimu wanatumia ili kufundisha watoto wao. Kuna madawati ambayo yamepangwa kwa makini sana na chini ni kusafi kuashiria kuwa shule hii ni safi.

Hili ni jengo la shule ya chekechea ama ya sekondari. Katikati kuna bendera na kando kuna mandhari safi sana na kuna maua yaliyopangiliwa vizuri sana.

Hivi ni vitabu vya wanafunzi wanavyotumia kusomea katika darasa lao ama katika masomo yao. Vitabu hivi ni vya sayansi ya tarakilishi cha darasa la saba.

Hapa ni shuleni, ndani ya darasa. Kuna madawati mengi sana. Juu ya dawati moja, kuna kitabu ambacho wanafunzi wanatumia kusoma ama mwalimu anatumia kitabu hicho kufundisha wanafunzi.

Hapa ni shuleni na ndani ya darasa hili kuna madawati na viti mingi. Juu ya madawati haya kuna makaratasi yanayo onekana kuwa ya mtihani. Mbele kabisa kuna meza inayoonekana kuwa ya mwalimu na iko na vitu za mwalimu anavyotumia kufunza wanafunzi.

Hapa ni shuleni haswa katika darasa. Sana sana linakaa kuwa la sekondari. Katika darasa hili kuna viti vya wanafunzi wanavyotumia kukalia na kuandika na kuweka vitu zao.

Hiki ni kitabu cha darasa la nne, kitabu hiki kinasaidia wanafunzi kusoma au, kinamsaidia mwalimu kusomesha watoto. Katika jalada la kitabu hiki, kuna watoto watatu ambao wanacheza mchezo wa kuruka kamba, na wanaonekana kuwa na furaha sana.

Hapa ni darasani au kwa maabara ya sayansi ya teknolojia au tarakilishi, ambapo wanafunzi au watu wanakuja kusomea. Kuna tarakilishi tatu ambazo zinaonekana na kuna viti ambazo ni nyeupe ziko hapo pia.

Hiki ni kitabu cha watoto cha darasa la pili. Kitabu hiki kinafunza kuhusu usafi, adabu na afya njema. Kwa kitabu hiki kuna picha tatu. Picha ya kwanza ni ya mtoto aliye na mapengo anajaribu kutafuna kitu.

Hiki ni kitabu cha watoto wa darasa la saba. Kitabu hiki kinahusu masomo ya sayansi ya kompyuta na aliyeandika hii kitabu ni kampuni ya Longhorn Publishing Company.

Hapa ni shuleni ama darasani katika au pahali ambapo wanafunzi wanasomea somo lao la tarakilishi. Kuna tarakilishi mbili ambazo zimewekelewa juu ya meza na kando yake kuna vitabu ambavyo wanafunzi hao wanatumia.